Hili ni kundi la wahudumu wa afya waliovaa mavazi ya hospitali na barakoa, wakiwa karibu na toroli ya dawa na vifaa vya matibabu. Wengine wanashika daftari, huenda wakihakiki au kuandika kumbukumbu za wagonjwa huku mmoja akiwa anashika kimfuko wa dripu. Mazingira haya yanaonyesha shughuli za kitabibu ndani ya kituo cha afya au hospitali, ikiashiria utunzaji wa mgonjwa au maandalizi ya utabibu.

Mgonjwa amelazwa kitandani kwenye hospitali huku akiwa ameuganishwa na mashine za kumsaidia kupumua. Mtu wa huduma wa afya aliyevalia mavazi ya kujikinga yakiwemo glavu, barakoa na mavazi ya kinga ya mwili mzima, anamhudumia mgonjwa huyu. Hii inaashiria mazingira ya huduma ya wagonjwa mahututi, huenda ni wakati wa mlipuko ya ugonjwa kama vile COVID-19, kwa kulingana na vile amevalia.

Huyu ni mtu anayeonekana kuwa mwanamke, labda mfanyakazi wa afya au anayeshughulikia vitu mezani. Anashikilia chombo na anaonekana akichanganya au kuandaa kitu ndani yake. Mezani kuna vitu vingine kama vile mikebe, vifaa vya matibabu au vya maabara vilivyowekwa au vilivyopangwa, na karatasi ya rangi ya buluu. Chupa ya kusafisha mikono pia inaonekana nyuma kwenye rafu. Rangi ya ukuta ni waridi na sakafu imewekwa vigae.

Hiki ni kitanda chenye chandarua kikubwa cheupe kikiwa katikati ya kundi wa watu, wengi wao wakiwa watoto na wanawake. Watu hawa wamesimama karibu na kitanda, wakionekana kukitazama au kujiandaa kukipokea. Mazingira yanaonekana kuwa ya kijijini au mitaa ya kawaida na majengo na miti nyuma. Hali hii inaweza kuwakilisha kampeni ya kutoa vyandarua kwa ajili ya kujikinga na malaria, jambo la kawaida katika maeneo kama Kenya ambapo malaria ni tishio la afya.

Hili ni kundi la watu, baadhi yao wakiwa wamevalia fulana za rangi ya blue , zikiwemo zenye maandishi, 'Community Health Worker' mgongoni, wakifanya mkutano au mafunzo. Kesi ya mbele ni ya mtu aliyevalia fulana ya blue na maandishi hayo, akiangalia kuelekea kundi lililokaa mbele yake. Hali inaashiria mkusanyiko wa wafanyikazi wa afya ya jamii, pengine wakijadiliana au wakipata mafunzo. Watu hawa wanaonekana kua wenye asili ya kiafrika.

Hawa ni wahudimu wa afya au mafisa wa chanjo wakiwa katika zoezi la kutoa huduma kwa jamii. Mmoja wao anatoa chanjo huyu anafanya ukaguzi wa afya kwa mtoto aliyeketi kwenye mapaja ya mama yake. Wamevaa fulana za kuwatambulisha na wanaonekana wakiwa kwenye mazingira ya kijamii, labda shule au kituo cha afya cha jamii. Kuna mabango ya elimu ya awali ukutani, jambo linalo ashiria kua ni eneo la kufundishia watoto.

Huyu ni mwanaume aliyevaa suti akionekana kama kiongozi au afisa akisalimiana na kutoa mkono kwa kundi la watu. Watu wengi kwenye kundi hili, wamevaa fulana za bluu na njano. Mandhari inaonekana kuwa ya furaha huku watu wengi wakitabasamu. Fulana hizo zinaweza kuashiria kuwa ni sehemu ya shirika, kikundi cha jamii au labda ni wajitoleaji.

Hili ni gari la kliniki ya kuhamahama cha mpango wa Beyond Zero . Kuna watu walio ndani ya gari, huku mwengine aliyevaa shati nyeupe akiwa upande wa nje, akiwa ameshikilia meza. Kuna mawingu machache yanayoonekana na milima pia inayoonekana kwa mbali. Kuna nyasi inayoonekana huku mandhari yakiwa ya kijani.

Huyu, ni daktari wa meno, ambaye anaonekana kuwa mwanaume, akiwa amevaa koti jeupe la daktari, na barakoa ya kijani kibichi. Anafanya uchunguzi au matibabu ya meno kwa mgojwa, ambaye amekaa kwenye kiti cha daktari wa meno. Daktari anatumia glavu nyeupe mkononi mwake, na anaonekana akishika kinywa cha mgonjwa kwa zana za meno. Mgonjwa amevaa koti la rangi nyeusi, na anaonekana akishirikiana na daktari. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa kliniki ya meno, ikiwa na dirisha lenye pazia, na kuta za rangi ya njano.

Hiki ni kinywa cha mtu mmoja ambapo daktari wa meno, ameshika mdomo kwa glavu ya bluu ili kuonyesha meno. Mtu huyo ana ndevu na anaonekana kuwa amevaa kitambaa cha rangi ya bluu kwenye kifua, ambacho kwa kawaida huvaliwa wakati wa matibabu ya meno ili kulinda nguo. Meno ya juu yanaonekana kuwa na pengo ndogo katikati. Picha inaonyesha hali ya uchunguzi au matibabu ya meno.

Hii ni picha ya x-ray ya meno kwenye skrini ya kompyuta. Kidole cha mtu kinaonyesha eneo maalum katika x-ray hio, huenda kuonyesha tatizo au mabadiliko ya meno kama vile jino lililotoboka, jino la bandia au msumeno wa kutibiwa. Hii ni sehemu ya uchunguzi wa kitabibu wa meno, unafanya daktari wa meno ilikutambua matatizo ya ndani ya kinywa ambayo hayawezi kuonekana kwa macho ya kawaida.

Hizi ni vifaa mbalimbali vinavyotumika katika usafi, na matibabu ya meno, vikiwa vimewekwa juu ya sehemu yenye rangi ya bluu, vifaa hivyo, ni pamoja na miswaki mitatu yenye rangi tofauti, dira za kusafisha meno, vifaa vya daktari wa meno, na kifaa cha kusafishia meno. Kwa ujumla, hali hii inawakilisha zana muhimu, za kudumisha, usafi wa meno.

Hii ni sehemu ya chini ya uso wa binadamu inaonesha kinywa chenye tabasamu na meno meupe safi. Mdomo umepakwa lipstiki ya rangi ya kahawia nyekundu, ngozi unaonekana kuwa na unyevu na inang'aa ikipendekeza matumizi ya bidhaa za urembo au huduma ya ngozi. Hii inawezekana imepigwa kwa ajili ya tangazo ya bidhaa za meno au urembo wa midomo au ngozi.

Hili ni eneo la tukio la maafa au ajali labda jengo lililobomoka au moto kutokana na uchafu na moshi unaoonekana chini. Kuna umati wa watu uliokusanyika wengine wakiangalia kutoka kwenye majengo yaliyokaribu. Mwanaume kadhaa wakiwa wamevalia sare nyekundu na nyeupe wengine wakiwa na kofia ngumu za buluu wanaonekana wakiendelea na shughuli za uokoaji au uchunguzi. Hii inaashiria uwepo wa uokoaji maafisa wa dharura au wafanyakazi wa msaada.

Hili ni kundi la askari au maafisa wa usalama waliovalia mavazi ya kijeshi, wakiwa wamepanda pikipiki. Inaonekana kuna angalau pikipiki tatu zilizopangwa mfululizo, na kila pikipiki ina abiria wawili. Abiria wa nyuma wanaonekana wakiwa wameshika bunduki za kushambulia, wengine wakiwa wamelenga mbele. Zikionyesha kuwa, wako kwenye operesheni ama mazoezi ya kijeshi. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje, labda katika eneo la mashambani.

Hili ni jengo ndogo linaloonekana kuwa shule au nyumba likiwa limezungukwa na maji ya mafuriko. Jengo hilo lina paa ya rangi ya kibichi na kuta za kijivu. Kuna majengo mengine madogo kwa mbali pia yamezungukwa na maji. Eneo la mbele lina nyasi zenye maji kidogo na anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika chini ya anga ya bluu. Hali hii inaashiria eneo lililoathiriwa na mafuriko.

Hawa ni watu wawili waliovaa mavazi ya kujikinga ya rangi ya manjano na barakoa wakimsukuma mtu aliyelala kwenye machela anaonekana akiwa katika eneo la wazi labda karibu na jengo au kituo fulani ,kuna sanamu za wanyama ikiwemo twiga na vifaru zinazonekna nyuma zikipendekeza eneo hilo linaweza kuwa bustani ya wanyama ,mbuga ya wanyama au mahali fulani pakitalii. Hali hii inaashiria dharura ya kiafya au uokoaji unahusisha tahadhari kali dhidi ya hatari fulani.

Hili ni eneo lililoathiriwa na mafuriko makubwa. Barabara au njia zimefurika maji ya kahawia, na watu wanaonekana wakipita katikati ya maji hayo, wengine wakizama hadi kwenye kiuno au magoti yao. Majengo yanaonekana kandokando ya barabara, yakionyesha kuwa hili ni eneo la makazi au biashara lililoathirika. Kwa ujumla, hali hii inaonyesha athari mbaya za mafuriko na changamoto zinazowakabili wakazi wa eneo hilo.

Hili ni eneo lililoadhirika na mafuriko. Maji yamejaa hadi kufunika sehemu kubwa ya barabara na kuzunguka majengo. Watu wawili wanaonekana wakitembea kwenye maji, wakiwa wamevaa sare za shirika la Msalaba Mwekundu wakionekana kusaidia kufanya ukaguzi wa hali. Ukuta wa shule au taasisi umeandikwa jina Victory Academy ikiashiria kuwa mafuriko yameadhiri taasisi hiyo pia. Mazingira yanaonyesha changamoto kubwa ya mafuriko katika jamii hii.

Hili ni gari la kubebea wagonjwa aina la ambulensi la St John likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi pengine karibu na majengo ya shule au taasisi fulani. Mlango wa abiria wa gari hilo limefunguliwa. Mwanamke mmoja anaonekana akitembea mbele ya gari hilo akiwa amevaa miwani ya jua na tabasamu usoni mwake. Kwa ujumla hali hii inaashiria utayari wa huduma za dharura au shughuli zinazohusiana na St John Ambulance.

Hili ni tukio la moto mkubwa usiku ambapo majengo na miundo mingine yanawaka moto kwa nguvu ikitokeza miale mikali ya moto na moshi mzito. Kwa mbele kuna watu kadhaa wakiwemo wale waliovaa sare nyekundu zinazoonekana kuwa za watoa huduma za dharura au msalaba mwekundu wakismama na kutazama eneo la tukio. Mwanga mkali wa moto unaangazia eneo lote na kuunda kivuli cha watu hao. Hali hii inaonekana kuwa ya hatari na dharura.

Huyu ni mtu ambaye anaweza kuwa mkulima au mtunza bustani , akiwa ameinama na kukusanya nyanya zilizoiva kutoka kwenye mimea. Amevaa shati lenye miraba na kofia kubwa. Nyanya izo zimepangwa vizuri kwenye maboksi ambayo chini yake . Shamba hilo linaonekana kuwa na mimea mingi na nyanya iliyofungwa kwenye miti midogo ya kutegemeza, na baadhi ya nyanya bado ziko kwenye mimea. Mazingira yanaonyesha bustani yenye afya na mavuno mengi.

Hili ni jalala kubwa lililofurika taka hasa plastiki likiwa wazi bila udhibiti wa mazingira. Sehemu hii inaonekana kuchafuka sana na miti mingi iliyopo imekauka au kufa. Uchafu huu unaweza kuwa chanzo cha uchafuzi wa mazingira hatari kwa afya ya binadamu na wanyama na pia kuchangia uharibu wa ardhi na vyanzo vya maji.

Hili ni shamba la mimea michanga inayoonekana kuwa mahindi iliyopandwa katika safu. Mimea ina majani mabichi yenye afya na imesimama wima kutoka kwenye udongo mweusi wenye unyevu. Udongo katikati ya safu unaonekana wazi, ukionyesha jinsi mimea imepangwa. Mwanga wa jua unaonekana ukipitia kati ya majani, ukiunda mung'ao na vivuli, na kuashiria labda machweo mawio. Kwa umbali mandhari imefifia, ikionyesha miti ya mimea mingine.

Mtu aliyevaa koti jupe la maabara ameinama kuangalia ndani ja friji la chuma. Eneo linaonekana kuwa sehemu ya mabara au hospitali. Kutokana na maandishi kwenye friji yenye tahadhari ya biohazard. Inayomaanisha uwepo wa vitu hatari kiafya. Pembeni kuna friji jingine lenye kutu, na kiti cha maabara kiko karibu na dirisha linaloangalia nje.

Hiki ni kifaa cha kusaidia kuskia kinachovaliwa maskio kinachoitwa Beehind the ear auxilary hearing earphone aina ya CH-B350A. Kifaa hiki hutumika na watu wenye matatizo ya usikivu ili kuongeza sauti wanazoskia. Ndani ay kifurushi kuna kifaa cha nyawe pamoja na cable ya USB ya kucharge .Kifaa hiki ni cha kisasa kinatoa sauti ubora wa juu na kinaweza kuchargiwa upya.

Hiki ni kifaa cha kupima shinikizo la damu cha kielektroniki. Kifaa hiki kina skrini ya kuonyesha matokeo na vitufe vitatu vilivyoandikwa SM na button ya kuzima au kuwasha. Kando kuna mkanda wa kuzungushwa kwenye mkono wa mgonjwa unaotumika wakati wa kupima. Hiki ni kifaa muhimu sana katika ufuatiliaji wa afya ya moyo na shinikizo la damu.

Hizi ni vifaa vya huduma ya afya vilivyowekwa nje ya jengo. Vifaa hivi ni pamoja na viti vya magurudumu vinavyotumika kuwasaidia watu wenye ulemavu wa miguu na kitanda cha hospitali cha kusukuma wagonjwa. Mazingira ya hopsitali yana mimea na mapambo, majengo ya mawe yaliyopangwa vizuri na eneo lenyewe ni safi na yenye mwangaza wa jua. Hata hivyo kuna dalili kuwa baadhi ya vifaa vinahitaji matengenezo au kubadilishwa kuwa vipya.

Hizi ni vifaa vya kitabibu ikiwemo wembe wa upasuaji ambavyo ni vya matumizi ya mara moja. Zimefungwa kwenye paketi na vinatumika kwa ajili ya kufanya michimbuko au kufungua ngozi wakati wa upasuaji au uchunguzi wa kiafya. Chapa ya vifaa hivyo ni Wilmed na vimehifadhiwa kwenye mazingira safi yanayofaa hospitalini au kliniki.

Mhudumu wa afya aliyevaa glovu na mavazi rasmi ya hospitali, anajiandaa kuchukua dawa kutoka kwenye chupa kwa kutumia sindano .Pembeni Kuna recordi za wagonjwa na vifaa mbali mbali vya matibabu juu ya meza hudumia .Pia Kuna kikopo cha kuhifadhia sindano zilizotumika na kizima moto ukutani .Ishara ya kuwa picha hii imepigwa katika mazingira hospitali au kituo cha afya .Hii ni hali ya maandalizi ya huduma ya kiafya, kama chanjo au sindano kwa mgonjwa.

Hii ni chupa yenye mjazo wa lita tano za Diarim Surgical Spirit . Ni kiowevu chenye asilimia sabini ya pombe, kinachotumika kwa huduma ya kwanza na matumizi ya upasuaji. Imesambazwa na Diarim Enterprises Nairobi, huku tarehe ya kutengenezwa ikiwa ni Agosti mwaka wa elfu mbili ishirini na nne na tarehe ya mwisho ya matumizi ni Agosti mwaka wa elfu mbili ishirini na saba. Inafaa kuhifadhiwa sehemu baridi na kavu, mbali na watoto.

Huu ni mkono wa mtu ukiwa umeshikilia chupa dogo yenye lebol ilioandikwa Solution HCH.Kwenye lebol una nafasi za kuandika saa na tarehe, nyuma ya chupa hio kuna vifaa vingine vya kimatibibu au kimaabara ikiwemo chupa kubwa ya plastiki yenye maji au kemikali. Chupa nyingine dogo na sanduku la kinga zilizoandikwa Alter Gloves. Mazingira yanaashiria kuwa ni katika mazingira ya kimatabibu au kimaabara.

Hiki ni kifaa cha kiafya cha Omron ambacho kinatumika kupukiza dawa ili wagonjwa wenye matatizo wa kupumua waweze kuvuta dawa kupitia mvuke, pembeni kuna kifaa cha kupima shinikizo la damu ilicho na mkanda mhusu unaozungshwa kwenye mkono mgonjwa wakati wa kipimo. Vifaa hivi vyote vinapatikana kwa kawaida katika mazingira ya hospitali au kliniki ya nyumbani.

Hii ni mizani ya kupima watoto wachanga yenye rangi nyeupe, ikiwa imewekwa kwenye meza ya mbao. Juu ya meza, nyuma ya mizani, kuna kechi kilichopangwa vizuri kwenye fremu. Kechi hicho kina maandishi yanayoashiria Certificate of Appreciation na kinaeleza kuwa kimetolewa kwa the Nutrition Department ya Kajiado County Referral Hospital, kwa utendaji wao bora. Inaonekana ni mazingira ya kituo cha afya au hospitali.

Huyu ni mtu aliyeinamisha kichwa chake huku akijishika usoni kwa mikono yote miwili, ishara ya dhahiri ya huzuni, Msongo wa mawazo au maumivu ya kihisia. Mwangaza mdogo na kivuli kinachotawala picha huchangia hisia ya uzito na huzuni. Hii inaweza kuhusishwa na hali kama vile mfadhaiko , msongo wa mawazo au huzuni ya kina.

Hili ni boksi la Health Aid Vegan Vitamin C Fifteen Hundred mg ambayo ni virutubisho vya afya. Ina maandishi kama vile Gentle on the stomach na sixty tablets. Inaonyesha kuwa haileti usumbufu kwa tumbo na pia idadi ya tembe ni sitini.

Hiki ni kisanduku cha dawa ya Vitamin E kutoka kampuni ya Health Aid. Dawa hii ina kiwango cha two hundred iu ama miligramu mia moja thelathini na nne na ni ya asili yaani natural na aina gelatine .Ina vidonge sitini vinavyofaa kwa watu wasiokula bidhaa za wanyama.

Huyu ni mtoto mchanga amelala kwenye kitanda cha hospitali akiwa amefunikwa na blanketi yenye miraba mekundu rangi lingine. Mtu mmoja ambaye huenda ni mfanyikazi wa afya amevaa glavu nyeupe anashikilia kifaa kidogo cha matibabu karibu na mtoto akionekana kumfanyia utaratibu fulani wakitibu. Nyuma yao mtu mwingine labda mzazi au mlezi anasimama akiangalia picha inaashiria huduma za afya zinazotolewa kwa watoto wachanga.

Mhudumu wa afya anamtunza mtoto mchanga hospitalini. Anaonekana akihudumia kitovu cha mtoto kwa kutumia dawa na vifaa vya matibabu huku akiwa amevaa glovu kwa ajili ya usafi na kuzuia maambukizi. Hii ni sehemu ya huduma za baada ya kuzaliwa ambazo ni muhimu kwa afya ya mtoto mchanga.

Hili ni tukio la chanjo au matibabu ya mtoto. Mwanamke mmoja anayeonekana kuwa mama anamshika mtoto mdogo huku mwingine labda afisa wa afya akimpa mtoto matone ya chanjo mudomoni kutoka kwenye chupa ndogo. Kuna meza ndogo ya kijani na vitu vingine vya matibabu vilivyokwa juu yake nyuma yao. Hali inaonekana kuwa ya huduma za afya zinazotolewa kwa jamii labda katika eneo la vijijini au kambi.

Hizi ni vifaa na dawa za matibabu ya ugonjwa wa malaria kuna sindano, vidonge vya rangi ya bluu na nyeupe na chupa ya dawa karatasi iliyoandikwa malaria linaonyesha kuwa mada kuu ya picha ni kuhusu ugonjwa wa malaria na jinsi ya kuutibu.

Huyu ni mtu mzima, anayeonekana kuwa mwanamke, akimwangalia mtoto mdogo, au akimhudumia, ndani ya kitanda cha watoto. Ukuta nyuma yake umepakwa rangi na una picha kubwa ya katuni. Mazingira yanaonekana kuwa chumba cha watoto au kitalu.

Hii ni wadi ya hospitali labda wodi akina mama watoto jijini Kenya kutokana na mazingira na watu inaonekana kuna vitanda vingi vya hospitali vilivyopangwa na baadhi ya wagonjwa walinzi wamekaa au wamelala juu yake, katikati ya picha mwanamke mmoja anashikilia mtoto mdogo na mwanamke mwingine labda muuguzi mgeni ameketi karibu na yeye anaonekana akiongea na yeye au akimwangalia mtoto, kuna vifaa vingine vya hospitali vinavyoonekana hapa na pale.

Huyu ni mtoto mchanga akiwa amelala kitandani hospitalini anaonekana akilia au kupiga kelele na kuna mirija zilizounganishwa naye zikionyesha kuwa anaweza kuwa anapokea kimatibabu wanaangaliwa karibu kimatibabu, kitanda cha mtoto kina magurudumu na kuna vitu vya matibabu karibu naye chumba kinaonekana kuwa na kuta za waridi na sakafu ni ya vigae na kuna meza au kabati pembeni.

Hili ni kundi la wanawake wanaoonekana kuwa wataalamu wa afya au wanafunzi wa uuguzi, mwanamke mmoja aliyevaa nguo ya waridi na barakoa buluu anasimama katikati na anashughulika na sanduku la kuhifadhia baridi lililowekwa juu ya meza ya mbao ,wanawake wengine wamekaa karibu na meza hiyo baadhi ya wakiwa wamevaa sare zinanazofanana na zile wauguzi na wote wamevaa barakoa wengine wanasoma au kuandika kwenye madaftari alioko mezani ,nyuma yako na ubao mweusi uliokuwa umeandikwa na madirisha kadhaa yameashiria kuwa chumba hicho kina mwanga wa kutosha.

Huyu ni mtoto mchanga akipakwa alama ya wino kwa kidole na mhudumu wa afya. Hii ni ishara kuwa mtoto amepokea huduma ya afya kama chanjo au tiba ya kuzuia magonjwa. Alama hii hutumika kama kumbukumbu kuwa mtoto tayari amehudumiwa.

Huyu ni mtaalamu wa afya akimpa chanjo ya matone mdomoni mtoto mdogo. Mtaalamu huyu amevaa barakoa na nguo za rangi ya bluu na zambarau. Na anaonekana akishika kichwa cha mtoto kwa upole huku akitiririsha chanjo kinywani mwake. Mtoto amevaa fulana nyekundu na anaonekana akishirikiana. Mandhari ya nyuma inaonyesha ukuta wa udongo au plasta mbaya ikionyesha mazingira ya kijijini au mtaa usiokuwa na hadhi kubwa.

Huyu ni mtoto mchanga akiwa amelala kwenye kitanda cha hospitali, akiwa amefunikwa na blanketi nyekundu yenye miraba. Watu wawili ambao wanaonekana kuwa wafanyakazi wa afya, wamesimama karibu na mtoto, mmoja wao akiwa amevaa glovu nyeupe, anashika kitu kidogo mkononi mwake karibu na mtoto akionyesha uwezekano wa kumpatia matibabu au kumfanyia uchunguzi.

Hapa mtu ananawa mikono kwenye kituo cha kuosha mkono cha umma. Kituo hicho kina tenki la maji na sabuni na kimeekewa barabani au kwenye soko. Watu waliovaa mavazi ya kijani wanaonekana wakisimamia zoezi hilo huenda ni wahudumu na waandaji wa huduma hiyo. Hii ni sehemu ya juhudi za kuhamasisha usafi na kujikinga na magonjwa kama COVID-19.

Haya ni mazingira ya hospitali au kituo cha afya. Inaonyesha mwanamke akiwa ameketi kitandani, akiwa amemshika mtoto mchanga aliyevalishwa nguo nyepesi. Mwanaume ambaye anaweza kuwa daktari au nesi, kutokana na mavazi yake mepesi, ameinama kumsaidia kumchunguza mtoto huyo. Kuna vifaa vingine vya hospitali vinavyoonekana nyuma, vikijumuisha kitanda kingine. Mazingira yanayoonyesha utunzaji wa afya, kwa watoto na inawezekana, mwanamke huyo ni mama wa mtoto huyo.

Huyu ni mtoto mchanga akiwa amelazwa hospitalini na kupokea huduma ya matibabu. Wafanyakazi wa afya waliovaa glavu wanamshughulikia mtoto huyo, ishara kwamba anapokea uangalizi wa kiafya kwa hali ya dharura au ugonjwa. Mtoto amelazwa juu ya blanketi la rangi ya kahawia na anaonekana kuwa na sindano ya drip mkononi. Jambo linalooashiria anapokea dawa au maji ya kumsaidia kuimarika kiafya.

Huyu ni mhudumu wa afya akimpatia mtoto chanjo kwenye paja. Mtoto huyu anashikiliwa na mama yake ambaye pia amevaa barakoa. Tukio linafanyika katika mazingira haya ya afya au clinic ya chanjo ambayo inaonekana kuwa ya wazi ya kijamii kwa kuwa kuna viti vya mbao vilivyopangwa nyuma yao. Chanjo ni mojawapo ya hatua muhimu ya kuzuia magonjwa kwa watoto .

Huyu ni mtoto mgonjwa aliyelazwa hospitalini. Anaonekana akiwa na bomba la dawa kwenye kichwa na amefungwa bandeji kwenye mkono wake. Ameshikilia mkono wa mtu mzima kwa upole. Anaonekana akiwa katika hali ya uangalizi wa kimatibabu akiwa amevaa nguo za kawaida.

Hawa ni watu wawili ,wote wakiwa wamevalia nguo za michezo kwenye njia iliyopambwa kwa miti. Mwanamke anayeshika goti lake anaonekana amepatwa na maumivu au majeraha fulani ,mwanamume mwengine anayewezekana kuwa mwanamichezo mwezake au kocha anamsaidia kwa kumshika goti. Hii inatoa hisia utuzaji na msaada katika shughuli za kimchezo.

Huyu ni mwanamichezo ambaye amelala chini kwenye uwanja wa riadha, akiashiria kuwa na maumivu au amechoka. Mtu mwingine anayeonekana kuwa mtaalamu wa afya au mkufunzi amepiga goti karibu naye na ananyosha mguu wa mwanamichezo huyo. Inawezekana anamsaidia kupunguza maumivu au kufanya mazoezi ya kunyoosha misuli. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya ukumbi wa michezo, kwenye sakafu ya riadha.

Huyu ni mtu aliyevaa shati nyeupe akiwa ndani ya ukumbi wa mpira wa kikapu akiwa ameshika mpira wa kikapu mkononi na begi la michezo begani. Sakafu ni ya mbao yenye mistari nyekundu na nyeupe inayoonyesha wazi kuwa ni uwanja wa ndani wa mpira wa kikapu. Pia mtu huyo yuko katika hatua ya kuingia au kuondoka uwanjani, pengine akielekea mazoezini au baada ya kumaliza.

Haya ni mandhari ya wazi yenye mimea yenye maua ya njano kwa mbele, labda aina ya maua ya alizeti kori au maua mengine yanayofanana. Nyuma yake kuna shamba au eneo la kijani kibichi na miti mingi inayoonekana kwa mbali. Anga ni buluu, safi, na lina mawingu machache, ikionyesha siku yenye jua kali.

Huu ni mti wa embe wenye majani mabichi tele ukiwa umepigwa na mwanga kali wa jua unaopenya kupitia matawi yake na kuunda miale angavu. Chini ya mti kuna mimea mingine midogo na udongo. Rangi za kijani kibichi na mwanga wa jua unatoa hisia ya utulivu na asili.

Hii ni mimea pilipili, ikiwa na matunda ya pilipili yaliyokomaa, na yasiokomaa, yaliotanda kwenye matawi yake. Mimea hii ina majani mabichi mengi, na inaonekana imekuzwa vizuri, pengine shambani, au bustani. Chini ya mimea ya pilipili, inaonekana kuna mimea midogo midogo, ikiwemo kitunguu maji, ikikuwa karibu. Juu angani kuna anga ya bluu, lenye mawingu mweupe, na mwanga wa jua unaonekana kupitia majani, ukiashiria siku yenye jua kali.